Hii hospitali inatuonyesha kwamba kuna watoto wanne, kuna madaktari wawili ya kwamba wanatibu watoto hapo.

Hapa kuna baba na mtoto ambao wamevaa maski ambao huyu baba anaonyesha msichana vile ya kuosha mkono, usafi.